Ndani ya duka kubwa la nguo kuna idadi kubwa ya nguo zilizopangwa kwenye rafu na madaftari. Nguo za watoto zinaonekana zikiningi'inia kwa wingi zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali zikiwemo gauni ndogondogo na jaketi . Kuna mtoto amevaa jaketi lenye rangi ya waridi hafifu, suruali nyeusi na viatu vya rangi ya blue na nyeupe. Ameketi na amejiegemeza kwenye raki ya nguo. Nyuma zaidi kuna sehemu zingine za duka zilizojaa manguo.

Kuna safu ndefu ya baiskeli za watoto zikiwa zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka. Kila moja ikiwa na rangi tofauti tofauti. Baiskeli hizi zina ukubwa mbalimbali zikiwa na magurudumu madogo na viti vya rangi za kupendeza. Baadhi zina magurudumu ya kusaidia kujifunza kuendesha. Nyuma ya baiskeli kuna rafu zilizojazwa bidhaa nyingine, labda vitu vya kuchezea au vifaa vingine vya watoto. Sakafu inaonekana kuwa safi na kuna mwanga wa kutosha ndani ya duka.